Duka hili ni la nguo na urembo na lango lake linaonyesha kuwa inaitwa Safari. Nguo ambazo zinauzwa hapa ni za wanaume na wanawake. Nguo hizi zikiwa zimetundikwa vizuri na zikapangwa kwa laini.

Hapa ni duka la kuuza nguo na pia ni la urembo na katika sehemu ya hili duka kunaonekana kunauzwa mishipi. Mishipi hizi niza wanaume zikiwa zimepangwa vizuri na zina rangi ya aina mbali mbali. Rangi hizi ni kama nyeusi, samawati na zinginezo.

Katika sehemu ya hili duka la nguo na urembo, kunauzwa nguo za aina mbalimbali, nguo hizi zikiwa zimetundikwa vizuri. Kwa ukaribu kunaonekana nguo ambazo zimewekwa kwenye rafu na zikapangwa kulingana na rangi. Nguo hizi zikiwa zimenyooka.

Hii, ni duka la nguo, na katika duka hili, kunaonekana nguo ambazo zimetundikwa vizuri, wa rangi aina mbalimbali na za aina mbalimbali, kuna watu watatu ambao wanatembea wakiangalia nguo za kununua, kuna bango pia limewekwa hapo, ili kuonyesha bei ya nguo ambayo imeandikwa hamsini.

Hii ni sehemu ya duka la nguo na urembo likiwa limepangwa vizuri na linavutia. Katika sehemu hii, kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali kama nguo, kofia, viatu na zinginezo. Nguo hizi zikiwa zimetundikwa na zingine zikiwa zimeekwa kwenye rafu na zikapangwa vizuri. Eneo hili pia kuna taa ambazo zinawaka.

Hili ni duka la nguo. Duka hili linatumika kuuza nguo za aina mbalimbali na pia ni nguo za aina rangi mbalimbali. Nguo hizi zinaonekana zimetundikwa na zingine zikiwa zimepangwa kwa rafu ili kuwezesha mnunuzi kuzichagua.

Hii ni duka la nguo na urembo. Na katika sehemu ya hii duka, kunaonekana kunauzwa nguo za aina mbalimbali, nguo hizi zikiwa zimetandikwa na zikapangwa kwa laini. Zinaonekana pia zimenyooka vizuri. Kwa kuta kunaonekana picha ya binti ambao imewekwa.

Hili ni duka la nguo na urembo. Duka hili linaitwa Woolworths. Lango lake likiwa limefunguliwa na limeundwa kwa kutumia vioo. Kwa mbali kunaonekana nguo ambazo zimetundikwa na zikapangwa vizuri na zikanyooka. Nguo hizi zina rangi kama ya manjano na zinginezo.

Hili ni duka la nguo na urembo na katika sehemu la duka hili, kunauzwa nguo za aina mbalimbali. Nguo hizi zikiwa zimetundikwa vizuri na zikapangwa kwa laini na zimenyooka, kunaonekana wateja ambao wako kwenye harakati ya kununua.

Katika sehemu hii ya duka la nguo na urembo, kunauzwa wanasesere pamoja na nguo. Nguo hizi zikiwa zimetundikwa na zikapangwa kwa laini zikiwa zimenyooka. Wanasesere zikiwa zimeekwa kwenye rafu zikiwa zina rangi ya manjano, waridi pamoja na nyeupe.

Hili ni duka la nguo, na urembo. Na katika sehemu la hili duka, kunauzwa nguo za wanaume. Nguo hizi, ni aina ya shati ambazo zimetundikwa vizuri, na zimepangwa kwa laini, zikiwa zimenyooka.

Hili ni duka la nguo na urembo, na kwenye sehemu la duka hili kuna kunauzwa nguo za aina mbalimbali. Nguo hizi zikiwa zimetundikwa vizuri zingine zikiwa kwenye rafu, nguo hizi zimepangwa kwa laini na zimenyooka vizuri.

Katika sehemu hili la duka la nguo na urembo, kunauzwa nguo pamoja na viatu. Nguo zikiwa zimetundikwa na zikapangwa kwa laini na zimenyooka. Viatu vimewekwa kwenye rafu na vingine vikiwa vimewekwa kwenye meza na vimepangwa vizuri.

Hili ni duka la nguo na urembo na katika sehemu hili la duka kunaonekana kunauzwa nguo za wanawake, nguo hizi zikiwa zimetundikwa vizuri na zimepangwa kwa laini na zimenyooka pia. Nguo hizi zina rangi za aina mbalimbali kama samawati, nyekundu, nyeupe, nyeusi na rangi zinginezo.

Hili ni duka la kuuza nguo ambalo linaitwa Manix na katika duka hili kunaonekana nguo za aina mbalimbali, nguo hizi zikiwa zina rangi za nyekundu na zingine zikiwa na rangi za samawati. Nguo hizi zimepangwa vizuri ili kuwezesha mteja kuchagua kwa urahisi.

Katika sehemu hii ya duka la nguo na urembo, kunauzwa nguo za aina mbalimbali. Nguo hizi zikiwa zimetundikwa na zingine zikiwa zimewekwa kwenye rafu. Zimepangwa kwa laini na zimenyooka. Kwenye ukuta kuna televisheni na pia kuna bango ambalo linaonyesha bei ya hizi nguo.

Hili ni duka la kuuza nguo, na katika duka hili, kunaonekana fungu la nguo na pia mifuko, ambazo imewekwa chini, zingine zikiwa zime, tundikwa vizuri kwa laini, zikiwa ni, za watu wadogo, na pia za watu wazima, nguo hizi pia, zina rangi aina mbalimbali, kama: nyeupe, nyekundu, nyeusi na rangi zinginezo.

Hili ni duka la nguo, na urembo, na katika sehemu la duka hili, kunaonekana kunauzwa, nguo, za wanaume, nguo hizi zikiwa zimepangwa vizuri kwenye laini, na zengine zikiwa zimetundikwa. Nguo hizi, ni la suti, zikiwa zina rangi, ya nyekundu, nyeusi, na samawati.

Hii ni aina ya maduka ya kuuza nguo na ni la urembo na katika sehemu ya duka hili, kunaonekana nguo ambazo zimetundikwa vizuri, zikapangwa kwa laini na zimenyooka. Kwa upande mwingine, Kunaonekana bango ambalo linaonyesha bei ya nguo.

Hili ni duka la nguo, na la urembo, duka hili, linaitwa Zoya , na katika duka hili, kunaonekana nguo, aina mbali mbali, ambazo huvaliwa na wanaume, na pia wanawake, nguo hizi zimetundikwa vizuri, na zikapangwa kwa laini.

Katika duka hili la nguo na urembo, kuna nguo ambazo zimetundikwa na zikapangwa kwa laini na pia zimenyooka. Mnunuzi moja anonekana akiwa kwenye harakati ya kuchagua, wauzaji pia wakiwa wamesimama wakiwachungulia.

Hili ni duka la nguo na urembo na katika sehemu hii kunauzwa nguo ya wanaume nguo hizi zikiwa zimepangwa kwa laini nazikatandikwa vizuri. Kuna wanunuzi ambao miongoni mwao ni wanaume wengine ni wanwake wakiwa kwenye harakati ya ununuzi.

Katika duka hili la nguo, kunauzwa mifuko, viatu, pamoja na nguo. Nguo zikiwa zimetundikwa vizuri na zikapangwa kwenye laini. Mifuko pamoja na viatu vimepangwa kwenye rafu ikiwa viko kwenye laini. Ndani ya hii duka pia kumewekwa kochi ambalo ni la kukalia.

Katika duka hili la nguo na urembo, kunauzwa nguo, viatu, pamoja na mifuko. Nguo hizi zikiwa zimetundikwa vizuri, na zikapangwa kwa laini, zikiwa zina rangi ya nyeupe, nyeusi, na samawati. Viatu, pamoja na mifugo, pia zikiwa zimepangwa.

Hili ni duka la nguo na urembo na katika sehemu ya hili duka kunaonekana kunauzwa nguo na kofia. Nguo zikiwa zimepangwa kwa laini zikiwa zimetundikwa na zinaonekana zimenyooka vizuri. Kofia pia zikiwa zimepangwa kwa laini

Hili ni duka la kuuza nguo, na ni la urembo. Katika sehemu ya hili duka, kunaonekana kunauzwa nguo za aina mbalimbali. Nguo hizi zikiwa zimetandikwa na kupangwa kwa laini, zinaonekana zimenyooka vizuri. Nguo hizi ni za aina na rangi mbalimbali kama nyeupe, nyekundu, manjano, samawati na zinginezo.

Hili ni duka la nguo na urembo ambalo linashughulikia watoto wachanga. Kwa umbali kuna nguo ambazo zimepangwa kwenye rafu na zingine zikiwa zimetundikwa vizuri. Nguo hizi zikiwa zimelainika. Kwa umbali kunaonekana watu au wanunuzi ambao wako kwenye harakati ya kununua.

Hili ni duka la nguo na urembo lango lake likiwa limenakiliwa jina Vivo . Ndani kuna nguo ambazo zimepangwa kwa laini na zikatundika vizuri zingine pia zikiwa zimewekwa kwenye rafu, nguo hizi zikiwa zimenyooka vizuri.

Katika sehemu ya duka hili la urembo kunauzwa nguo amabazo ni za wanaume zikiwa ni suti. Suti zikiwa zimetundikwa vizuri na zikapangwa kwa laini. Bei ya kila suti ikiwa imebandikwa kwenye koti. Koti hizi zina rangi aina ya kijivu, nyeupe, samawati na kadhalika.

Hapa ni pahali pa kuuza nguo. Nguo hizi zikiwa zimetandikwa vizuri na zikapangwa kwa laini. Zingine zikiwa zimewekwa chini kwenye fungu. Nguo hizi zina rangi aina mbalimbali kama nyekundu, nyeupe, nyeusi ,samawati na kadhalika.

Hii ni duka la nguo na urembo na katika sehemu ya duka hili kunauzwa mifuko, mikufu, herini pamoja na bangili vikiwa vimewekwa kwenye rafu na vimepangwa kwenye laini, vikiwa vina rangi ya aina mbalimbali kama nyeupe, nyeusi, pamoja na njano.

Hili ni duka la nguo na urembo na katika sehemu la duka hili kunaonekana kunauzwa viatu ambavyo ni vya watoto. Viatu hivi vimepangwa kwa laini na vikatundikwa vizuri, vyatu hivi vina rangi aina mbalimbali kama nyeupe, nyekundu, nyeusi na samawati.

Hili ni duka la nguo na urembo, na katika sehemu la hili duka kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali, bidhaa hizi ni kama; mfuko, mikufu, herini pamoja na bangili, bithaa hizi vikiwa vipengwa vizuri na vikatandikwa vikiwa vinang'aa.

Hili ni duka la nguo na urembo. Na katika duka hili kunaonekana kunauzwa bidhaa za wanawake. Bidha hizi ni kama pochi, mkufu, na vitambaa. Bidhaa hizi zina rangi aina mbalimbali kama nyeupe, nyeusi, manjano na kadhalika, zikiwa zimenyooka na zimepangwa kwa laini.

Hii ni duka ya nguo na katika sehemu ya duka hii, kuna nguo ambazo zimetundikwa na nguo hizi ni za aina mbalimbali. Kuna taa ambayo inawaka na kwa ukuta pia kuna picha ambazo zimewekwa.

Hili ni duka la nguo. Sehemu ya duka hili linauzwa suti za wanaume. Suti hizi ambazo zina rangi mbalimbali, zinaonekana zimepangwa kwa safu na kutundikwa kwa laini.

Gari hili ni aina ya nissan na linaonekana bado ni mpya, likiwa limepakwa rangi ya nyeupe na sehemu zingine zikiwa na rangi nyeusi. Gari hili limeegeshwa kando ya barabara, kando yake pia kunaonekana miti ambazo ni refu.

Hii ni gari haina ya nissan .Gari hili ambalo linaonekana likiwa mpya limepakwa rangi ya nyeupe na sehemu zingine likiwa limepakwa rangi ya nyeusi, ina vioo na pia kando ya, au nyuma ya hili gari kunaonekana kuna machimbo.

Gari hili ambalo limeegeshwa ni aina ya nissan likiwa limepakwa rangi nyeupe pamoja na nyeusi, lango lake likiwa limefunguliwa. Kando ya gari hili kuna watu ambao wanatembea. Kwa umbali pia kuna majengo ambayo ni ya ghorofa na pia majani.

Kuna magari ambayo yameegeshwa na mtu mmoja akiwa amesimama mbele ya gari ya rangi ya samawati akiwaangalia mtu mwingine ambaye ako mbele yake. Kwa umbali kuna mti ambao umemea, na ina rangi ya mabichi.

Gari hili ni aina ya Nissan, likiwa linaonekana bado ni mpya na limepakwa rangi nyeupe, na sehemu zingine zikiwa na rangi ya nyeusi. Gari hili lina vioo ambavyo vimepakwa rangi ya kivulivuli. Kando ya gari hili, kunaonekana majengo ambazo zimejengwa.

Hii ni kampuni yakutengeneza magari. Magari haya ni aina ya mabasi na yakiwa yamepangwa kwa laini na zimepakwa rangi ya aina mbali mbali. Rangi ya kwanza ni nyeupe na gari zingine pia zimepakwa rangi ya machungwa.

Gari hili ni aina ya Nissan likiwa limeegeshwa na lango lake limefunguliwa. Gari hili limepakwa rangi ya nyeupe na sehemu zingine zikiwa na rangi ya nyeusi. Kando yake kunaonekana majengo aina ya ghorofa.

Hili ni gari aina ya Nissan. Gari hili lina weza likatumika kama la uchukuzi ama la mtu kibinafsi. Gari hili ambalo linaonekana limeegeshwa kando kando ya barabarani. Ni mpya na lina magurudumu mpya na madirisha pia.

Katika soko hii kubwa kwa ukaribu kuna kibanda ambacho kimeundwa kwa kutumia mbao pamoja na vyuma. Kikiwa kinauzwa ndizi, nyanya, vitunguu na zinginezo. Pia kuna mifuko ambazo zimetundikwa zikiwa ni za kubebea mizigo.

Hili ni soko na katika soko hili, kuna vibanda ambavyo vimejengwa na kila vibanda inauza bidhaa za aina mbali mbali. Katika kibanda moja kunaonekana mananasi na mahindi, na pia kunaonekana malenge.

Hili ni soko, na katika soko hili kuna kibanda ambacho kimeundwa kwa kutumia magogo. Kwa kibanda hiki kuna uzwa viatu. Viatu hizi ni vya michezo na vina rangi aina mbalimbali kama nyeupe, nyekundu, manjano, rangi ya kibichi na kadhalika. Kwa mbali kunaonekana muuzaji ambaye ameketi kwa kiti akiwa anasubiri wateja.

Katika soko hii, kuna hema ya rangi ya kibichi ambayo imeekwa. Ndani ya hema hii, kunauzwa maua ambazo ni za rangi aina mbalimbali. Kwa ukaribu kuna maua ya rangi nyekundu, nyeupe na kadhalika. Watu wawili ambao wamevaa aproni ya rangi ya samawati wamesimama wakiwa katika harakati ya kuzipanga.

Katika soko hili, kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali zikiwa ni viazi, pilipili hoho pamoja na karoti. Viazi vikiwa vimewekwa kwenye fungu na zikawekwa kwenye ndoo. Karoti pamoja na pilipili hoho zimewekwa chini kwenye fungu.

Hiki ni kibanda ambacho kinauzwa bidhaa na bidhaa hizi ni aina ya malenge na siagi. Malenge zikiwa zimepangwa kando na siagi pia zikiwa zimepangwa kando. Hii ni kwa minajili ya kurahisisha kazi ili mnunuzi azinunue kwa haraka.

Hii ni soko, na katika soko hii, kunaonekana kunauzwa vitunguu ambavyo huuzwa kwa jumla au kwa mafungu. Watu wakionekana wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama.

Katika sehemu ya soko hili kunauzwa nguo aina ya sweta ambazo zimetundikwa na zikapangwa kwenye laini. Chini kuna nguo zimewekwa kwa fungu na zimepangwa vizuri. Nguo hizi zimenyooka na zina rangi ya aina mbalimbali kama nyeupe, nyekundu, manjano, samawati na rangi zinginezo.

Hii ni soko, na katika sehemu ya soko hili kunaonekana kunatolewa huduma zinazohusiana na mitindo. Watu wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi. Kwa umbali kunaonekana mwanume mmoja akiwa anatembea.

Katika sehemu ya soko hili kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizi ni kama nguo aina ya vitenge, mifuko na zinginezo. Nguo hizi zikiwa zimetundikwa na zikapangwa kwenye laini na zingine zikiwa zimewekwa kwenye fungu. Wateja ambao wamesimama na wengine wanatembea wako kwenye harakati ya ununuzi.

Hii ni soko na katika soko hili kunaonekana kibanda ambacho kinatumika kuuza bidhaa aina ya matunda. Matunda haya yakiwa yameekwa kwenye fungu ni kama tikiti maji, maembe, machungwa na kadhalika.

Katika sehemu ya duka hili la nguo na urembo, kunauzwa nguo aina za vitenge. Nguo hizi zikiwa zimekunjwa vizuri na zikawekwa kwenye rafu, zingine pia zikiwa zimetundikwa. Pia kunauzwa mifuko pamoja na kofia ambazo zimewekwa pia kwenye rafu.

Katika sehemu ya soko hili kunauzwa matunda za aina mbalimbali. Matunda hizi ni kama machungwa, maembe, avocado , ndizi na zinginezo. Shitiri ambaye amesimama yuko kwenye harakati ya kununua hizi matunda.

Katika soko hili, kuna kibanda ambacho kinatumika, kuuza, bidhaa aina ya mbalimbali, bidhaa hizi, zikiwa zimewekwa kwa fungu, aina ya vitunguu, nyanya na viazi.

Hii ni soko na soko hili linaonekana limegawanywa kwa kutumia mbao na kila kipande kinatumika na mchuuzi kuuza bidhaa zake. Bidhaa ambazo zinauzwa hapa ni kama karoti na kitunguu na nyanya.

Katika kibanda hiki cha soko hili, kunauzwa bidhaa za ina mbalimbali. Bidhaa hizi zikiwa ni nyanya, karoti, vitunguu pamoja na pilipili hoho. Mtu mmoja ambaye ni muuzaji akiwa amesimama kando ya kibanda hiki. Kwa umbali pia kuna vitu ambavyo vinauzwa.

Katika vibanda vya soko hii kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali .Bidhaa hizi ni kama avocado, viazi, nyanya, vitunguu na mboga vikiwa vimewekwa kwenye fungu na vikawekwa kwenye ndoo. Kwa umbali pia kuna watu ambao wanatembea wengine wakiwa wamesimama. Pia kuna gari aina ya Nissan ambalo liko kwa mwendo.

Hili ni soko, na katika sehemu la hili soko kunauzwa nguo, nguo hizi zikiwa za aina mbalimbali na pia zina rangi mbalimbali. Nguo hizi zimewekwa chini kwenye fungu na wateja pia wanaonekana wako kwenye harakati ya kununua, wauza pia wakiwa wamesimama.

Hili ni soko na katika soko hili kuna kibanda ambacho kunaonekana kuna fungu la soksi, ambazo zimewekwa chini kwa minajili ya mteja kuja kuchagua. Soksi hizi ni za aina za rangi mbali mbali kama nyeupe, nyekundu, samawati na rangi zinginezo.

Hili ni soko na soko hili lina kibanda. Kibanda hili lina bidhaa mbalimbali za kuuza kipande kimoja kikiwa na nguo na kipande kingine kikuwa na bidhaa za kukula, bidhaa za kukula hizi ni kama kitunguu na matunda. Mnunuzi anaonekana akiwa amesimama akichagua nguo za kununua.

Hili ni jumba, jumba hili ni aina ya ghorofa, likiwa limepakwa, rangi ya machungwa, na, rangi ya nyeupe, lina lango moja ambalo lina, rangi ya kibichi, ambalo linatumika, kuingia na kutoka, kwenye uwanja wa jengo hili, kunaonekana magari ambayo yameegeshwa, jumba hili, hutumiwa, na watu wa tabaka mbalimbali, ilikuikodisha.

Hii ni mahali isiyohamishika, na katika eneo hili kuna jengo aina ya ghorofa ambalo limejengwa. Jengo hili lina ghorofa tano, na limejengwa kwa minajili ya kukodiwa au kuuzwa.

Hili eneo la makazi, ambalo hutumika na watu wa tabaka mbalimbali kuishi. Watu hawa wana kodi kwa minajili ya kuishi ndani. Nyumba hili ikiwa ni aina ya ghorofa na likiwa limepakwa rangi ya machungwa.

Hii ni mali isiyohamishika na katika eneo hili kuna jengo aina ya ghorofa ambayo ni refu likiwa lina vyumba vingi. Nyumba hii ni kwa ajili ya kukodiwa au kuuzwa. Juu ya nyumba hii pia kuna nyaya za umeme ambazo zimepita.

Bango hili kubwa ni ya mali isiyohamishika likiwa limetumiwa na kampuni ya Highway heights Kilimani kutangaza yakuwa nyumba yao ambayo linaonekana ni ya gorofa liko tayari kukodiwa au kuuzwa kwa yeyote ambaye yuko tayari kuzichukua.

Hii ni mali isiyo hamishika na katika eneo hili kuna majengo aina ya ghorofa ambayo yako kwenye harakati ya kujengwa na hayajakamilika. Majengo haya ni kwa minali ya kuuzwa ama kukodiwa.

Hili ni mali isiyohamishika na kwenye eneo hili kunaonekana majengo aina ya ghorofa ambayo ni marefu. Majengo haya ni kwa minajili ya kukodishwa au kuuzwa. Kwenye uwanja wa majengo haya kunaonekana pia magari ambayo yameegeshwa.

Hii ni mali isiyohamishika, na katika eneo hili, kunaonekana majengo ambayo yamejengwa aina ya ghorofa. Majengo haya ni kwa minajili ya kukodiwa, au kuuzwa. Majengo hayo yakiwa yamepakwa rangi ya hudhurungi.

Hii ni mali isiyohamishika na katika eneo hili, mmiliki wa hii mali anaonekana amejenga majengo aina ya ghorofa. Majengo haya hutumiwa kwa kukodiwa ama kuuzwa.

Hii ni mali isiyohamishika, na katika eneo hili kuna majengo ambayo ni ya ghorofa likiwa limejengwa kwa minajili ya kukodiwa au kuuzwa. Kando yake kuna nyaya za stima ambazo zinatumika katika hili nyumba.

Hivi ni mali isiyohamishika, na katika eneo hili, kunaonekana majengo ambayo ni ya ghorofa. Majengo haya ni kwa minajili ya kukodisha au kuzwa. Pia kunaonekana kuna hanga ambayo ni kweupe.

Hii ni mali isiyohamishika, na katika eneo hili kumejengwa nyumba aina ya ghorofa ambayo ni refu. Nyumba hili ikiwa ni kwa minajili ya kukodiwa au kuuzwa. Kando ya nyumba hili pia, kuna nyaya za umeme ambayo zimepita.

Hili ni eneo la makazi, na katika eneo hili kuna onekana nyumba aina ya ghorofa ambazo zimejengwa hapa. Nyumba hizi zikiwa zikona chumba ambazo huwa watu hukomboa kwa minajili ya kuishi ama kukodi.

Hii ni mali isiyohamishika na kwenye eneo hili kunaonekana majengo ambayo ni ya aina ya ghorofa na majengo mengine yakiwa si ya maghorofa. Majengo haya yamejengwa kwa minajili ya kuuzwa au kukodishwa.

Nyumba hii aina ya ghorofa ambayo ni refu yakiwa yamepakwa rangi ya kijuvu pamoja na udhurungi ni ya mali isiyohamishika. Nyumba hii imejengwa kwa minajili ya kukodiwa au kuuziwa. Kando ya nyumba hii kuna nyaya za umeme ambazo zimepita kando.

Katika eneo hili kuna nyumba aina ya ghorofa ambayo ni ya mali isiyohamishika. Nyumba hii imepakwa rangi ya nyeupe, njano pamoja na nyeusi na ni refu. Kando ya nyumba hii kuna sehemu pa kuogelea. Nyumba hii imejengwa kwa minajili ya kokodiwa au kuuzwa.

Katika eneo hili, kuna majengo aina ya ghorofa ambayo ni marefu yakiwa ni ya mali isiyo hamishika. Majengo hii ni kwa minajili ya kukodiwa au kuuzwa. Kando ya majengo haya kuna nyaya za umeme ambazo zimepita zikiwa ni marefu.

Katika eneo hili kuna majengo ambayo ni ya ghorofa ambayo ni marefu na hayajakamilika kujengwa. Majengo hayo ni ya mali isiyohamishika, iliyojengwa kwa minajili ya kukodiwa au kuuzwa . Juu ya majengo haya pia kuna nyaya za umeme ambazo zimepita.

Hili ni eneo la makazi na katika eneo hili kunaonekana nyumba aina ya ghorofa ambayo imejengwa. Nyumba hili ni la kukondisha kwa minajili ya kuishi, watu hukondisha ambao wanatoka kwa tabaka mbalimbali.

Hili ni bango. Bango hili ni la mali isiyohamishika ambalo limeandikwa 'Mwananchi'. Mwananchi ambalo ni kikundi inayoshughulika umiliki wa mashamba.

Hili ni aina ya jengo lenye maduka, jengo hili limepakwa rangi ya nyeusi na linaitwa Quickmart. Jengo hili lina buhari ya aina mbalimbali, kwa ukuta kunaonekana kuna buhari ambalo ni la mkahawa. Jango hili pia lina lango ambalo limeandikwa ama linaelekezwa mnunuzi kuingia.

Katika sehemu hii ya aina ya maduka makubwa. Kunauzwa vinywaji ambavyo ni vya kutia nishati. Vinywaji hivi vikiwa vimewekwa kwenye rafu na zikapangwa kwenye laini ndani ya jokofu au sehemu yenye baridi. Vinywaji hivi pia vimepangwa kulingana na rajamu.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu ya duka hili kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye rafu za zikapangwa kwa laini. Wateja au wanunuzi wakiwa wamesimama na wamepanga laini kwenye sehemu ya mvuto.

Katika sehemu hii ya aina ya maduka makubwa kunauzwa bidhaa za aina mbali mbali. Bidhaa hizi ambazo ni za kukula ni kama keki ,mahamri, samosa na kadhalika. Bidhaa hizi zikiwa zimepangwa na zikawekwa kwenye rafu.

Katika sehemu ya duka hili kubwa, kunauzwa magodoro zikiwa zimewekwa kwenye rafu na zikapangwa kwenye laini. Kila godoro likiwa limewekwa kwenye karatasi ya plastiki. Magodoro hizi zikiwa zina rangi ya aina mbali mbali kama ya majivu, nyeusi, nyekundu, samawati na machungwa.

Hii ni aina ya maduka makubwa. Na katika sehemu hili la duka, kunaonekana mkusanyiko wa viatu vya aina mbalimbali ambavyo vimepangwa kwa laini na pia vimepangwa kwa rafu. Viatu hivi ni vya rangi ya aina mbalimbali kama nyeupe nyekundu, nyeusi na rangi nyinginezo.

Hii ni aina ya maduka makubwa, na katika sehemu ya duka hii kunauzwa nyama. Nyama hizi zikiwa zimekatwa kwa kipande na zikawekwa kwenye jokofu au sehemu yenye barafu. Nyama hizi zimewekwa kwa ajili ya kuzia kuharibika.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu ya hili duka, kunaonekana kunauzwa bidhaa za aina mbali mbali. Kwa ukaribu kunaonekana bidhaa za vinywaji ambazo zimepangwa kwenye rafu na ziko kwenye laini.

Hii ni aina ya maduka makubwa, na katika sehemu ya duka hili, kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizi, ni kama vinywaji. Kunaonekana mtu mmoja, ambaye ni mhudumu, akitembea, akiwa amevalia nguo, ya rangi ya nyeupe, na nyeusi.

Hili ni duka, na katika sehemu ya duka hili kunaonekana kunauzwa mikate. Mikate hii ikiwa imepangwa kwa minajili ya wanunuzi kuinunua. Kwenye juu ya mikate hii kunaonekana bango ambalo limetundikwa, likiwa linaonyesha ni nini inauzwa.

Hii ni aina ya maduka makubwa. Na katika duka hii panauzwa bidhaa mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye rafu na zikapangwa kwa laini. Bidhaa hizi pia zimewekwa kulingana na rajamu .Mtoto mmoja akiwa amevaa nguo ya nyeupe anaonekana akiwa amesimama.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu hii ya duka, kunaonekana kunauzwa bidhaa aina mbalimbali. Bidhaa hizi ni aina ya matunda na matunda hizi ni kama tikiti maji, avocado, ndizi na zinginezo. Kunaonekana pia, bango ambalo limetumika kuonyesha bei ya tikiti maji na avocado.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu ya duka hili kunaonekana kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizi ni kama nguo, Bidhaa hizi zimepangwa kwa laini na zimenyooka vizuri.

Hii ni aina ya maduka makubwa. Na katika sehemu ya duka hii, kunauzwa bidhaa mbalimbali. Bidhaa zenye nguzo hapa, ni aina ya matunda, ya tufaha. Matunda haya, yakiwa na rangi ya kibichi, na rangi ya nyekundu.

Hii ni aina ya maduka makubwa, na katika sehemu la duka hili, kunaonekana kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali ambazo zimepangwa kwa laini na zimenyooka vizuri. Kwa umbali kunaonekana wateja ambao wako kwenye harakati ya ununuzi na wengine wakiwa wamesimama, ambao ni wauzaji.

Hii ni aina ya maduka makubwa, na katika sehemu ya hili duka kunaonekana kunauzwa vinywaji. Vinywaji hivi ni aina ya mtindi ambavyo vimewekwa kwenye jokofu au sehemu ya barafu ilikuzuia kutoharibika.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu ya duka hili, kunaonekana wateja au wanunuzi watatu ambao wamesimama wakichagua vitu vya kununua na katika sehemu hii pia kunaonekana kunauzwa bidhaa mingi moja wao ikiwa ni karatasi ya sashi na pia kunaonekana vinywaji.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu ya hili duka, kunaonekana kunauzwa baiskeli na nguo. Nguo zikiwa zimetundikwa kwa laini na zikapangwa vizuri na baiskeli zikiwa zimeegeshwa chini. Baisikeli hizi zina rangi rangi kama nyekundu, samawati na kibichi. Kwa umbali kunaonekana nguo zenye zina rangi ya nyeupe, nyekundu na manjano.

Hii ni jengo aina ya ghorofa, na jengo hili linaonyesha kuwa hili ni aina ya maduka makubwa ya Naivas. Na katika ghorofa hii pia, kunaonekana kuna chumba cha masomo ambacho ni cha Summit.

Hii ni aina ya maduka makubwa sehemu hii ikiwa ni ya kuoka bidhaa aina mbalimbali, bidhaa hizi zikuwa ni mikate, mahamri, mandazi, keki na zinginezo, bidhaa hizi zikuwa zimewekwa kwenye rafu na zikapangwa kwenye laini.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu ya duka hili kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizi zikiwa zimewekwa kwenye rafu na zikapangwa kwenye laini. Kwa ukaribu kuna bidhaa aina ya vinywaji ambavyo vimepangwa vizuri na vimewekwa kulingana na rajamu.

Hii ni aina ya maduka makubwa, ikiwa inaitwa Carrefour. Kwa umbali, kuna bidhaa za aina mbalimbali ambazo zimepangwa kwa laini, na zimewekwa kwenye rafu. Kunaonekana pia mtu mmoja ambaye amesimama, akiwa amevalia nguo ya rangi ya nyeupe.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu ya hili duka, kunazo bidhaa za aina mbali mbali kama mafuta ya kupikia pamoja na mchele. Bidhaa hizi zikiwa zimepangwa kwenye laini kwa rafu na zikiwa pia zina bango juu ambazo zimewekwa ili kuonyesha bei ya kila bidhaa.

Katika sehemu ya duka hili kubwa, kunauzwa vifaa ambavyo ni vya kiteknolojia vya electronic . Vifaa hivi ni kama jiko, pamoja na mashine ya kuosha nguo. Vifaa hivi vikiwa vimepangwa vizuri, na ziko kwenye laini.

Katika sehemu ya duka hili kubwa kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizi zikiwa ni vinywaji ambavyo havina maji. Vinywaji hivi vikiwa vimepangwa kwenye rafu na ziko kwenye laini zikiwa zimewekwa kulingana na rajabu. Bidhaa hizi ni kama majani ya chai pamoja na chokoleti.

Katika sehemu ya duka hili kubwa, kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizi ambazo ni za vyakula, zimewekwa kwenye fungu ndani ya kasha. Bidhaa hizi ni kama nduma, viazi tamu, vitunguu na zinginezo, wateja wakiwa wako kwenye harakati za kuzinunua.

Katika sehemu ya duka hili kubwa, kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizi ni kama mifuko, pamoja na vifaa vya sanaa. Vifaa hivi vikiwa vimewekwa kwenye rafu na mifuko vikiwa vimepangwa kwenye laini.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu ya hili duka kunauzwa bidhaa za aina mbali mbali zikiwa zimepangwa vizuri na zingine zikiwa zimewekwa kwenye rafu. Kwa ukaribu kuna jokofu pamoja na viti. Kwa umbali kuna baiskeli pamoja na magodoro zikiwa zimetundikwa na zikawekwa vizuri, zikiwa zina rangi za aina mbali mbali kama samawati pamoja na nyekundu.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu ya hili duka kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizi zikiwa zimeekwa kwenye rafu na zikapangwa kwa laini kulingana na rancham .Kwa ukaribu, kuna bidhaa aina ya sabuni ambayo ni kali kwa kusafishia.

Hii, ni aina ya matuka makubwa na katika sehemu hii ya duka hili kunaonekana kunauzwa bidhaa kama mafuta ya kupikia. Wateja wawili pia wanaonekana wakiwa kwenye harakati ya kununua mmoja akiwa amevaa kitambua akiusukuma kiberenge akiwa kwenye harakati ya kununua.

Hii ni aina ya maduka makubwa. Duka hili linaitwa Naivas . Lina lango mbili ambalo moja ni la kuingilia likiwa limeandikwa karibu na lingine la kutoka likiwa limeandikwa kutoka. Kwenye lango la kuingilia kunaonekana watu wawili ambao wamesimama.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu hii ya duka kunauzwa mifuko. Mifuko hizi ni za aina mbali mbali na zimepangwa ama zimetundikwa kwa rafu kwa minajili ya wateja kuzinunua.

Katika sehemu ya duka hili kubwa kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizi zikiwa zimewekwa kwenye rafu na zikapangwa kulingana na rajamu. Kwa ukaribu kunauzwa vinywaji ambavyo vimepangwa na ni vya aina mbalimbali.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu ya duka hili kunaonekana kinauzwa nyama ambazo zimewekwa kwenye sehemu ya barafu. Pia kunauzwa sabuni ambayo ni ya unga na kumebandikwa ya kwamba inauzwa shilingi mia mbili na hamsini.

Katika sehemu ya duka hili kubwa, kunauza bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizi ni kama nyanya, vitunguu, ndizi, na kadhalika. Bidhaa hizi zikiwa zimewekwa kwenye fungu, na zikawekwa ndani ya kasha. Kasha hizi zikiwa zimepangwa kwa laini.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu la duka hili kunaonekana kunauzwa bidhaa za aina mbalimbali. Bidhaa hizi ni kama unga, mafuta ya kupikia na zinginezo. Mwanamke mmoja pia akiwa amesimama. Kuna bango pia ambazo zimewekwa kwa minajili ya kuonyesha bei ya kila bidhaa ambazo huuzwa kwa hiyo sehemu.

Hii ni aina ya maduka makubwa na katika sehemu ya duka hili kunaonekana kunauzwa bidhaa aina ya mbalimbali. Bidhaa hizi ni kama sabuni ya kuoga na sabuni zingine ni za kusafisha nyumba au choo.

Hili ni mojawapo la maduka makubwa ambapo watu huenda kununua vitu wanavyovihitaji au wanavyovitaka. Mnunuzi akiwa amesimama akiushikilia kitoroli akiwa anavinunua vitu anavyohitaji.